Wasichana wawili waliovaa hijabu wanashirikiana kwa furaha wakitumia kifaa cha kidijitali darasani. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma yao wakitumia vifaa vya aina hiyo hiyo, huku ubao ukiwa umeandikwa kwa chaki. Mazingira haya yanaonyesha ujumuishaji wa teknolojia katika ujifunzaji.

Mtu ameketi mbele ya kopyuta mpakato akiwa kwenye mkutano wa mtandaoni na washiriki kadhaa wanaonekana kwenye skrini. Amevaa vichwa vya kusikiliza, anaandika au kushika kalamu, akionekana makini huku mwangaza wa jua ukiingia kupitia dirisha lililo karibu naye. Mazingira yanaonyesha kazi ya kitaalamu iliyofanyika nyumbani au ofisini.

Wanafunzi watatu wakiwa wamevalia sare za shule ya rangi ya buluu wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo. Mmoja wao anaonekana akitumia kibodi, huku wengine wawili wakitizama kwa makini. Wanafunzi hawa wanaonekana wakiwa katika darasa wakijifunza au kufanya kazi kwa kutumia teknologia.

Kijana ameketi mezani akiwa mbele ya kompyuta mpakato uku akiangalia juu kwa mawazo na akiegemea kichwa kwa mkono. Karibu naye kuna daftari lililofunguliwa kuashiria kuwa alikua akisoma au kufanya kazi. Mazingira ya chumbani ni tulivu yakionyesha sehemu ya kujifuzia au kufanya kazi kutoka nyumbani.

Mwanaume ameketi mezani kwenye ofisi yake ya nyumbani, akishiriki mkutano wa mtandaoni kupitia kompyuta yenye skrini mbili. Anaonekana akizungumza au kuelezea jambo kwa mikono, huku washiriki wengine wakiwa kwenye skrini ya mkutano wa video. Mazingira yanaonyesha utaratibu wa kazi kwa njia ya kidijitali, na meza imepambwa kwa kikombe na mimea midogo. Kwa mandhari ya utulivu na umakini.

Mtu ameketi mezani akishiriki mkutano wa mtandaoni kupitia kompyuta ya mpakato. Kwenye skrini kuna sura za watu kadhaa wanaoonekana kushiriki mawasiliano ya video. Karatasi na kalamu zipo mezani, kuashiria mazingira ya kazi au kujifunza kwa njia ya mtandao.

Mwanamke mwenye nywele za masukuto amevaa sweta jekundu. Ameketi ofisini akiangalia kwa makini kompyuta ya mezani. Anaonekana kuwa makini au kufikiria jambo kwa umakini akiegemea kidevu kwa mkono wake. Mazingira ni ya kazi ya kitaaluma na kuna vifaa mbalimbali vya ofisi mezani.

Mchoro unaonyesha wanafunzi wawili wakiwa wameket mezani wakitumia kompyuta mpakato, kushiriki katika darasa la mtandaoni. Mwalimu anaonekana ndani ya skrini kubwa ya kompyuta akifundisha kwa kutumia vielekezo kama grapu, vitabu, wazi na video. Mandhari hii inaonyesha mfumo wa kujifunzia kwa njia ya kidijitali, ambapo maarifa yanatolewa kwa kutumia teknolojia ya mtandao.

Kikundi cha watu kimeketi mezani kikijadiliana kwa umakini katika mazingira ya mafunzo au warsha. Kopyuta mpakato zimefunguliwa, karatasi na vijikaratasi vya rangi vimesambazwa mezani. Mazingira yanaonyesha mafuzo ya kidijitali au ubunifu uku maboxi yenye nebo Digital Skills For Afrika yakiwa nyuma, kuhashiria kuwa programu ya kukuza ujuzi.

Mzee aliyevaa sweater la blue amekaa chini akishika kifaa cha kisasa, huku mwanamke kijana aliyevaa sweater la manjano akiwa amesimama pembeni yake na kumguza kwa upole mbegani. Wote wawili wanaonekana wakitazama mbele kwa makini. Mandhari ni ya ndani ya nyumba na kuna mwanga wa kutosha kutoka dirishani.

Mchoro wa kidijitali unaonyesha kompyuta ya mezani ikiwa katikati imezungukwa na vitabu vingi vilivyofunguliwa na kufungwa. Vitabu vingine vinarukwa kwa hewani kwa namu.

Msichana ameketi kwenye kiti ndani ya nyumba ya kisasa yenye mpangilio wa kuvutia, akiwa anatumia computer mpakato juu ya meza nyeupe, amevaa miwani na anaonekana kuwa makini kwenye shughuli anayoifanya, meza imepambwa kwa vitabu vya vifaa vingine vya kazi, sakafu ni ya mbao na nyuma kuna makabati yenye vyombo na mpango ya asili.

Mwalimu ameketi mbele ya komputa akifundisha darasa la mtandaoni kupitia jukua la mawasiliano ya video ya video. Pembeni Kuna skrini kubwa inayooonyesha wanafunzi mbalimbali walounganishwa pamoja kwa njia ya mtandao. Dawati limepambwa na vifaa vya kazi kama kalamu, karatasi na waya ya umeme .

Mtoto mwenye nywele za msokoto ametazama kwa makini kwenye kompyuta mpakato akiwa ameshika penseli mkononi . Anaonekana kuwa makini na mwenye hamasa , huenda akihusika katika somo la mtandaoni au kazi ya shule. Amevaa sweta la mikono mirefu la rangi ya kijivu na yuko katika mazingira ya nyumbani.

Watu wanne wafanye kazi katika mazingira ya ofisi ya kisasa au darasa la kompyuta, watu watatu karibu wako wamekusanyika kuzunguka kompyuta kwa mkono labda wakiwa kwenye mjadala wakishirikiana kwenye kazi fulani.

Mtu anatumia kompyuta mpakato huku akibonyeza kwenye screen inayoonekana kuwa na faili za kidijitali zilizo na alama ya video. Picha inaonyesha dhana ya teknolojia ya kisasa ambapo faili na maudhui ya video yanaweza kufikiwa kwa urahisi kupitia mifumo ya kompyuta. Mandhari inaangazia matumizi ya kidijitali katika kuhifadhi.

Mwanamke anafanya kazi au kusoma akiwa nyumbani. Anatumia kompyuta mpakato huku akiandika kwenye daftari na kutabasamu. Amevaa miwani na tishati ya mistari akiwa kwenye chumba chenye mwanga wa asili kutoka dirishani. Mazingira ni tulivu na ya kuhamasisha kujifunza.

Chumba kimepangwa kwa kitanda cha ghorofa cheneye magodoro ya rangi ya waridi na shuka za kupendeza. pembeni kuna meza ya kusomea enye kiti cha buluu na rafu zilizojaa bidhaa za binafsi kama vile vipodozi au vifaa za kujisomea. Manthari inaonyesha malazi ya mwanafunzi au hosteli enye mpangilio wa kawaida na wa starehe.

Sehemu ya maktaba inaonyesha ngazi za kupanda juu na rafu zilizojaa vitabu vya aina mbali mbali. Mazingira ni safi na tulivu enye mwangaza wa kutosha unaofaa kwa kujisomea. Muundo huu unaonyesha sehemu ya elimu au tasisi ya taluum neye miundo mbinu ya kisasa ili kusaidia wanafunzi na watafiti.

Ukumbi mkubwa wa mikutano wenye viti vingi vimepangwa kwa safu zenye mpangilio mzuri. Mbele kuna jukwaa lenye meza, vipaza sauti na mbao za kuandikia, unaofaa kwa mikutano, mihadhara au maonyesho ya hadhara. Ukumbi una mwangaza wa kutosha na nafasi ya kutosha kwa wageni.

Nyumba imepambwa kwa vitanda vya gorofa vyenye fremu za chuma. Kila kitanda kikiwa na mashuka meupe na taulo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Dirisha kubwa linaloangalia nje, likiingiza mwanga wa kutosha, na kuna pazia la kijani upande mmoja. Mpangilio huu unaonyesha malazi ya hosteli au nyumba ya wageni yenye mazingira ya utulivu na usafi.

Kundi la vijana waliovaa sare za michezo limeketi kwenye uwanja wa mpira wa miguu, wakimsikiliza kochi wao ambaye amesimama mbele yao akitoa maelekezo. Pembeni kuna watu wengine waliovaa fulana nyekundu wakishiriki katika shughuli hiyo. Mazingira yanaonyesha kuwa ni mafunzo ya timu ya soka katika taasisi au shule yenye miundo mbinu ya kisasa.

Chumba kidogo kimepangwa vizuri chenye vitanda vya juu na chini vilivyotengenezwa kwa mbao. Viti viwili vya rangi ya chungwa vimewekwa mbele ya dawati lililochini ya dirisha lenye mapazia. Muundo huu unaonyesha mpangilio wa mkazi ya wanafunzi au chumba cha watoto wawili.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa vinne vya mbao, kimeandaliwa kwa ajili ya kulala watu wengi. Kila kitanda kina godoro, shuka na blanketi. Ukuta zimepakwa rangi ya machungwa na mlango unaelekea sehemu ya choo au bafu. Mandhari inaonyesha mazingira ya bweni, hosteli au malazi ya gharama nafuu.

Chumba kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, kila kimoja kikiwa na magodoro na mashuka meupe. Sakafu ni ya mbao na ukuta umepakwa rangi ya zambarau iliyofifia. Muundo huu unaashiria sehemu ya malazi, kama bweni, hosteli au nyumba ya wageni yenye nafasi ya kulala kwa watu wanne.

Watu wanne wako ndani ya nyumba lililojaa vitabu kwenye rafu pande zote mbili. Wanachagua na kusoma vitabu kwa makini, wakifurahia huduma ya maktaba inayohamishika. Mazingira ni safi yaliyopangwa vizuri na yanachochea usomaji. Hii huongeza upatikanaji wa maarifa kwa jamii.

Darasa linaonekana kuwa na madawati ya mbao yaliyochakaa na yameandikwa namba za wanafunzi. Kuna ubao mweusi mbele ya darasa, ramani ya Afrika ukutani na kabati la kuhifadhi vifaa. Viti vimepangwa bila wanafunzi ikionyesha darasa ikiwa tupu.

Chumba kiko wazi bila samani chenye sakafu ya vigae vinavyo ng'aa. Kuna dirisha linaloingiza mwanga wa kutosha na kabati la mbao lililojengwa ukutani kwa ajili ya kuhifadhiya nguo. Mlango wa kuingia uko upande wa kulia na dari ina mwangaza wa umeme katikati.

Wachezaji wa mpira wa kikapu kutoka timu mbili tofauti wanachuana uwanjani. Mmoja kutoka timu ya jezi ya machungwa na anajaribu kupenya huku mchezaji wa timu ya buluu akimzuia. Uwanja una rangi ya waridi na buluu na viti vya watazamaji vimepangwa kwa mstari nyuma yao.

Chumba cha kisasa kimepangwa kwa ufanisi kujumuisha sehemu ya kulala, kusomea na kupikia. Kitanda kimepambwa kwa shuka nyeupe na mito ya bluu kikiwa karibu na madirisha yenye mapazia yaliyoshushwa. Meza ya kusomea ina taa, kiti cha ofisi na rafu zenye vifaa vidogo. Jikoni kuna sinki, meko na makabati meupe yaliyojipanga vizuri.

Wanafunzi na walimu wameketi darasani wakiwa katika mafunzo au mjadala. Baadhi wameshika daftari na vifaa vya kuandika huku wengine wakisikiliza kwa makini. Mazingira yanaonyesha ukumbi wa kisasa wa kujifunzia.

Jengo dogo linaloonekana kuwa sehemu ya mapokezi au ofisi ya huduma kwa wateja huenda katikka hospitali, shule au taasisi ya umma. Kuna nazi zinaonekania kwenye mlango kuu na upande wa mbele kuna mimea katika mapambo ya plastiki au udongo.

Chumba kidogo kimepambwa kwa urahisi kikiwa na kitanda kimoja kilichofunikiwa shuka ya rangi nyekundu na nyeusi ya draft . Ukuta wa chumba umechorwa kwa rangi mbili, sehemu ya juu ikiwa nyeupe na ya chini wa rangi ya chini wa kupauka.

Sehemu cha mapokezi au chumba cha kusubiri ndani ya jengo la ofisi au kituo cha huduma. Kuna viti vilivyopangwa kwa mpangilio na mduara mdogo na meza ya mbao katikati. Ukutani kuna mabango mawili ya kitaifa yanayoashiria huduma au matangazo kutoka taasisi ya kiafya na fedha yaani picha za watu waliotabasamu na maandishi ya maelezo.

Jengo la gorofa tatu, lililojengwa kwa kutumia mawe na matofali ya krimu. Gorofa lina korido la wazi lenye uzio wa kwa upande wa kulia na kwa kupandia. Dirisha lina grill kwa sababu ya usalama na barabara imepita karibu na jengo.

Jengo la gorofa mbili linaonekana kuwa shule ya awali au kituo cha malezi ya watoto. Mbele ya mjengo kuna mchezo wa watoto uliyojaa vifaa mbalimbali vya kuchezea kama vile mbea, slide, daraja la kupita na nyumba ndogo ya kuchezea ya kijani. Eneo lote linaonekana limeanaliwa maalum kwa ajili ya watoto wadogo.

Watu wawili wameketi kwenye jukwaa la kanisa wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni. Wakionekana kushiriki tamthilia au igizo. Mandhari ya jukwaa imepambwa kwa, maputo mekundu na meusi pamoja na mapambo mengine ya dhahabu, na pamba nyeupe. Kuashiria sherehe au tukio maalum la kijamii au kikundi.

Wanafunzi wameketi kwa utaratibu ndani ya darasa wakifanya mtihani. kila mmoja ameketi kwenye dawati lake peke yake, kwa mpangilio unaohakikisha nafasi ya kutosha kati yao. wamevaa sare za shule zenye sketi za kuangalia na fulana za rangi ya kijani na nyeupe. Ukuta wa darasa una rangi ya manjano na sakafu umetandikwa kwa vigae vya rangi ya udongo.

Mwanamke na kijana, wote wakitabasamu na kucheka kwa furaha. Wamekaa meza moja. Mwanamke anamshika mkono kijana huyu. Mchoro wa rangi unaonekana kwenye kitabu kilicho wazi mbele yao. Chumba kinaonekana kuwa na mazingira tulivu na ya kufurahisha.

Mwalimu anamsaidia mvulana mwenye ulemavu wa kutumia kiti cha magurudumu katika shuguli ya kujifunza darasani. Wote wanatabasamu, wakionyesha mawasiliano mazuri na mazingira yenye usaidizi. Vifaa vya kuandika viko mezani na ramani ya dunia inaonekana ukutani ikiashiria mazingira ya elimu jumuisha.

Watu watatu wako kwenye chumba cha kazi wakishirikiana mbele ya kompyuta mpakato. Mmoja ameketi akitumia kompyuta huku mwingine amesimama pembeni yake akimtazama kwa makini. Mwingine aliyevaa miwani anakaa upande wa pili wa meza akitabasamu. Mazingira yanaonyesha ushirikiano wa mawasiliano mazuri katika kazi ya kikundi huenda wakihusika na kazi ya ofisini au mradi wa kiteknolojia.

Watoto watatu wameketi karibu wakiwa wamekumbatiana kwa furaha wakitabasamu kwa upendo na urafiki. Wote wanaonekana kuwa na furaha na uhusiano wa karibu bila kujali tofauti zao. Mavazi yao ni ya kawaida na mazingira yanaonekana ni ya darasani au sehemu ya kujifunzia. Picha inaonyesha mshikamao, ujumuishaji na upendo miongini mwa watoto wa tamadubi mbalimbali.

Mwanamke anamsikiliza kwa makini mto amesungumza huku akionyesha kwa mkono, wameketi kwenye viti tafauti ndani ya jumba chenye mwanga wa asili. Mazingira haya yanaonyesha mazungumzo ya kuelimisha au msaada wa kiakili kati ya mlezi au mshauri na mtoto.

Mazingira darasani ambapo mwalimu anawasaidia watoto wawili kufanya kazi ya darasani. Mtoto mmoja ni wa kike ameshika pensel na anatazama kwa furaha. Mtoto wa kiume aliye kwenye kiti cha magurudumu anaonekana kuashiria kikamilifu katika shughuli.

Watoto wa shule wanapita koridoni kwa furaha wakiwa pamoja na mwalimu wao. Mmoja wa wanafunzi yupo kwenye kiti cha magurudumu akisukumwa na mwalimu huku wakiwa wamezungukwa na wenzao wenye tabasamu na mazungumzo ya furaha. Ukutani kuna ubao wa matangazo wenye picha na kazi za wanafunzi.

Mwalimu anamsaidia msichana mwenye mahitaji maalum wakati wa shughuli wa kuandika darasani. Msichana ameshika penseli ya kijani huku mwalimu akiinama kwa upole kumwelekeza mezani kuna aina mbalimbali za kujifunzia kama rula penseli za rangi na drafti lililowazi.

Mvulana mwenye miwani ameketi darasani akitumia mashini ya kuchapa maandishi ya nukta nudu ,huku wanafunzi wengine wakiwa karibu naye wakifwatilia masomo yao. Wote wamevaa sare za shule na miraba na nyuma yao kuna walimu na ubao wa matangazo iliyojaa michoro na maandishi.

Mtoto mvulana mdogo ameketi kwenye meza ya mbao, akijishughulisha na kadi za masomo ambazo zinaonekana kuwa na namba au herufi. Anaonekana akitazama kwa makini kadi moja iliyo juu huku kadi nyingine zikiwa zimelala juu ya meza mbele yake.

Mwanafunzi mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mwalimu anayewazilisha mada kupitia slide inaonyesha picha ya jengo na maandishi sustainable house design wanafunzi wengine pia wanasikiliza wakiwa kwenye madawati yao na mazingira ya darasani ni ya kisasa na utulivu.

Mtoto mdogo mwenye furaha anashika mpira wa blue kwa mkono mmoja huku akitabasamu. Amevaa sweta la rangi ya krimu na yupo ndani ya chumba chenye dirisha kubwa linaloonyesha uwanja wa kuchezea nje. Mazingira yanaonyesha hali ya furaha na michezo kwa watoto katika mazingira salama na rafiki.